Mhudumu wa afya anamhudumia mtoto mdogo katika mazingira ya hosipitali au kituo cha afya. Muhudumu huyu wa afya amevaa sare pamoja na barakoa la ishara ya kufuata tahadhari za kiafya. Karibu na yeye, iko mama wa mtoto ambaye pia, amevaa barakoa na anamshikilia mtoto wake kwa uangalifu. Hii inaonyesha huduma ya afya ya wamama na watoto na inaonyesha umuhimu wa huduma za kiafya kwa watoto wachanga.

Wanawake wawili wanaonekana wakijitahidi kutoa maji yaliyojaa ndani ya njengo kwa kutumia ndoo na besheni ,maji yanaonekana kuwa ni machafu ,huenda ni ya mafuriko wamevaa mavazi ya kawaida ya kazi , mmoja akiwa na barakoa la uso labda ni kwa ajili ya usalama thidi ya harufu mbaya ,hii inaonyesha juhudi za watu wa kawaida kushughulikia hathari za mafuriko.

Mhudumu wa afya anamchachanja mwanaume kwenye mkono. Mhudumu huyu amevaa mavazi ya kujikinga pamoja na glavu na barakoa la uso. Mwanaume huyu anaonekana akishika kifua yake huenda ni kwa hofu au ni kujiandaa kwa sindano hiyo. Hii picha inaonesha umuhimu wa kujichanja ili kujikinga na magonjwa.

Mwanamke mmoja anapokea matibabu kutoka kwa mhudumu wa afya kwa kudungwa sindano, mwanamke huyu amevaa barakoa la uso dhidi ya kuzuia magonjwa ya kuambukiza.

Kundi la watu wamesimama katika eneo la wazi, wamevaa sare, baadhi wakiwa na makofia na glovu za mikono. Watu hao wanaonekana wakibeba viti na vifaa vya kazi, huenda ni kwa ajili ya maandalizi ya tukio maalum au kazi ya kutoa huduma za jamii.

Hii ni eneo la matibabu ya dawa ya kienyeji. Kwenye ubao mganga ameorodhesha magonjwa ambayo anayatibu, kama vile nguvu za kiume na kaswende sugu. Kwenye meza kuna chupa mingi ya dawa na upande mwingine kuna baiskeli, huenda ni ya daktari au ni ya mteja. Ni muhimu kwa watu kupata elimi sahihi ya kiafya.

Mkulima au mfanyikazi wa shamba anapuliza dawa shambani. Amevaa mavazi ya kujikinga. Hii ni kwa ajili ya kujilinda dhidi ya kemikali hatari zinazotumika kwenye kilimo. Dawa inatoka kwa nguvu. Inaonyesha kuwa shughuli hii ni ya kuua wadudu, kuzuia magonjwa ya mimea, au kuweka mbolea ya majimaji kwenye shamba.

Mhudumu wa afya anaonekana akimhudumia mgonjwa, mgonjwa huyu anaonekana kuwa na ugonjwa wa ngozi, mhudumu amevaa mavazi ya kujikinga na glovu mkononi. Tukio hili linaashiria huduma , inayotolewa kwa uangalifu na usalama. Hasa kwa wagonjwa wanaoitaji matunzo ya karibu.

Moto kubwa unawaka msituni, moto huo unaonekana kuenea ikiambatana na moshi mzito. Hali hii ni hatari sana kwa mazingira na hata binadamu wanaoishi karibu na eneo hilo. Moto wa aina hii unaweza kusababishwa na ukame, hitilafu za binadamu kuacha moto wazi au hata sababu za asili kama radi.

Wanawake wawili wamesimama kando ya gari, wakiwa wamevaa glovu na barakoa la uso, gari ilo Lina maandishi lilokuwa water project inaonekana Hawa wanawake wako na lengo ya kutoa huduma za maji safi au elimu ya afya katika jamii.

Mama na mhudumu wa afya anahudumia mtoto, katika chumba cha hospitali au kiliniki ya watoto, mtoto amelazwa kwenye kitanda cha hospitali akiwa amevalishwa akafunikwa vizuri.

Daktari wa meno anamtoa jino mgonjwa katika hospitali. Daktari wa meno amevaa glovu, sare za bluu na taa ya kichwani na miwani inayomsaidia kuona vizuri ndani ya mdomo wa mgonjwa. Anashika jino alilolipewa kwa kutumia kifaa cha kutoa meno. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya ya meno kwa wagonjwa.

Wauguzi wawili wamesimama katika chumba cha wagonjwa mahututi cha watoto wachanga, wamevaa mavazi ya hosiptali, kati yao kuna mtoto mdogo aliyewekwa kwenye incubator ,mtoto huyo anaonekana kutibiwa.

Mwanamke ameketi akiwa ameshikilia mtoto mchanga mkononi, muhudumu wa afya anampea mtoto donge la dawa kwa mdomo, hii Ni moja yapo ya chanjo muhumu katiba ratiba ya chanjo ya watoto kote duniaani ni vizuri kwa akina mama kupeleka watoto wao iliwaeze kupata chanjo Kwa wakati.

Hizi ni dawa zilizofungua kwenye vidonge, hizi dawa hutumika kwa maelezo ya dakitari peke yake. Inaweza kuwa na madhara ya pembeni kama vile usinginzi na kizunguzungu haitakiwi kutumiwa bila ushauri wa dakitari zinafaa kuekwa mbali na watoto.

Mwanamume anaonekana akipokea chanjo kwenye mkono kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanamume huyo na mhudumu wamevaa barakoa ya uso ishara ya tahadhari dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya kuambukiza.

Hizi ni dawa zilizofungwa kwenye vidonge. Kando kuna thermometer kifaa cha kupima joto mwilini, na pia kuna dawa zilizopangwa zinaonekana ni za vitamini. Dawa zenyewe zimepangwa vizuri kwenye mazingira safi.

Kuna moshi kubwa mweusi unaopanda angani na moto unaowaka. Huku watu wengi wamekusanyika kuangalia tukio hilo. Lawezekana kuna ajali imetokea hapo mbele, pia kuna magari na baadhi za watu wako kwenye pikipiki wakitazama kwa mbali.

Wanawake wawili wanaonekana hospitalini. Mmoja wao ameketi kitandani katika hospitali akiwa ameshika mtoto mchanga, huku mwingine akiwa ameshika nguo za mtoto. Na wanaonekana wenye furaha, ishara ya kua huenda mtoto amezaliwa hivi karibuni.

Mwanamke ameshikilia mtoto mchanga, mtoto huyu amevalishwa na kufunikwa vizuri, huyu mama anaonekana mwenye furaha na tabasamu nyingi sana, ishara yake kuridhisha au furaha ya kisasa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti hospitalini akipokea tiba kwenye chanjo ya kudungwa sindano, kutoka kwenye mhudumu wa afya. Mwanamke na muhudumu wa afya wamevaa barakoa la uso, dhidi ya kuzuia magonjwa ya kuambukizwa.

Hii ni moto kubwa. Huenda ajali imetokea, ambapo gari limewaka moto na kutoa moshi mkubwa mweusi angani. Kuna kundi la watu waliokusanyika karibu na eneo hili. Wengi wao wakisogea karibu na gari linaloungua. Moto unaonekana kuwa kubwa na wenye hatari, huku moshi mzito ukijaa hewani.

Mhudumu wa afya ameshika dawa na sindano kwa ajili ya tiba ya chanjo. Kando yake, mwanamke amesimama akiwa ameshika mtoto mkononi. Inaonekana mtoto huyu ameletwa hospitali, ili atibiwe kwa kudungwa sindano.

Hizi ni aina za dawa zilizo fungwa kwenye vidonge , dawa hizi hutumika kwa maelezo ya daktari peke yake. Dawa hizi ziko kwenye mazingira mazuri, inasisitiza umuhimu ya matumizi mzuri ya madawa kwa kufuata masharti ta daktari.

Madaktari watatu wanafanya upasuaji katika chumba cha upasuaji. Madaktari hao wanaonekana wakifanya upasuaji kwa umakini mkubwa. Wote wako na mavazi ya upasuaji. Inaonyesha jinsi madaktari hushirikiana ili kutoa huduma kwa wagonjwa.

Mtu Wa huduma la afya aliyevaa barokoa leusi na koti jeupe anaonekana akiandaa sindano ya dawa kutoka kwenye chupa . Anaonekana kuwa makini katika maandalizi ya sindano haya . Kando yake Kuna watu wengi. Baadhi yao pia wamevaa barakoa . Inaonekana ni eneo la chanjo ya jamii.

Hizi ni dawa za kutibu magonjwa maalum. Zinawekwa kwenye mazingira safi. Zinafaa kutumika kwa maelezo ya daktari. Zinafaa kuwekwa pahali baridi mbali na watoto.

Huyu ni mtoto ambaye anaonekana kuwa na hali ya kiafya isiyo ya kawaida kwenye ngozi yake. Mikono mikuu na mapacha yake yanaonekana kuwa na madoa au upele. Hali inayoonyesha kuwa ni dalili ya ugonjwa wa ngozi. Mtoto huyu anakaa juu ya benchi la mbao na mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini au katika hali ya maisha duni. Hii inaweza kuashiria hali ya umaskini au ukosefu wa huduma bora za kiafya na usafi wa mazingira.

Huku ni kliniki ya meno ambapo madaktari wawili wa afya ya meno wamevaa mavazi ya kinga wakimhudumia mgonjwa anayelala kwa kitanda cha matibabu ya meno. Mmoja wa madaktari hawa anaonekana akifanya matibabu ndani ya meno wa mgonjwa huku mwenzake akimsaidia kwa karibu.

Hii ni chupa ya sampuli ya mkojo yenye kifuniko nyekundu iliyoandikwa Urine Sample Infection Microbiology . Karibu na chupa hii, kuna vitu vitatu yanayoonekana kama blueberry, na vitonge vya rangi nyekundu. Maudhui ya picha hii yanaweza kuhusiana na uchunguzi wa kiafya sinazohitaji uchunguzi wa mkojo. Hii picha ina ujumbe wa kiafya, ikiangazia, uhusiano kati ya lishe, dawa na uchunguzi wa maambukizi kwa njia ya sampuli mkojo.

Mhudumu wa afya anachukua dawa kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano. Mhudumu ya afya amevaa barakoa la uso. Anaonekana kuwa makini na kuchukua dahathari zote muhimu jambo linaloonyesha kuwa huenda anajiandaa kutoa chanjo au dawa kwa mgonjwa. Hii inaonyesha juhudi zao wa hudumu wa afya katika utoaji wa huduma salama na bora kwa jamii.

Hii ni chupa ya dawa asili kutoka kliniki ya Zephaniah Herbal Clinic . Jina la bidhaa ni Detox na inalenga kusaidia mchakato wa utakaso wa mwili. Maandishi kwenye chupa yanaonyesha kuwa bidhaa ni asilia kabisa. Chupa imefungwa kwenye security seal kwenye mfuniko, ikimaanisha kuwa haijafunguliwa kabla na hivyo ni salama kwa matumizi.

Hivi ni vifaa vya kitabibu vinavyotumika kwa ajili ya chanjo. Inaonyesha maandalizi ya kutoa chanjo ya homa ya manjano. Inaonyesha vifaa muhimu kama sindano, chanjo yenyewe na barakoa la uso. Vyote vikihusiana na kinga dhidi ya magonjwa na usalama wa kiafya katika utoaji wa huduma za afya.